Ni mchana uwanjani. Viti ni vya kijani, nyekundu, nyeupe, na nyeusi. Uwanjani kuna nyasi na mtu anayekimbia.

Maneno, Waste Management in School and Our Neighbourhoods. Reduce, Reuse, Recycle. Where Does Waste Come From? Types of Waste. Some of the Common Waste Management Practices: Waste Recycling, Waste Reutilisation.

Kuna mtu ameketi. Amesuka nywele. Shati amevalia nyekundu, lenye mchoro wa bendera kifuani. Suruali ni nyeusi.

Ni mchana. Juu mbingu ni samawati. Mawingu ni meupe. Kuna tangi leusi la maji. Kuna miti mirefu mingine mifupi. Kando kuna jumba na nyasi chini yake.

Mwanamke mmoja yuko ndani ya mashua nyeupe amevalia shati nyekundu yenye neno Kenya kichwani ako na kofia mbali zaidi kuna miti yenye mizizi mirefu yaliyotokea mchangani.

Kuna maandishi, Thika Road Christian Junior School Timetable, Monday, Tue, Wed, Thur, Friday, Break.

Na picha lenye maneno, Competence Based Curriculum Grade 2 Environmental Activities Rationalised Notes, Composed by Vintext Soft Copy Publishers.

Iko kanda ya maandishi yanayosema, ESBC Kenya Society for Left Children Living Caring Centre.

Miale ya jua yanapita, kuna maandishi yasemayo, Swali, kwa rangi nyekundu na herufi ndogo hutumika samawati, kuna ruler .

Juu mawingi ni meupe mbingu ni samawati kuna watoto wawili wamesimama kwenye sakafu nyasi imemea mwanamke

Kuna karatasi imewekwa kwenye ukuta. Ina maneno o'clock , quarter to , half past . Lenyewe ni la rangi nyekundu. Liko na sungura mweupe.

Ni mchana, mtu mmoja amesimama anaangalia chupa linaloingia maji na maneno, Jeffry Nursery and Primary School. Knowledge is power.

Maneno yameandikwa yafuatayo, January, February, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.

Ni ndani ya jumba lenye ukuta mweupe, mwanamke ameketi, amevalia shati na suruali na amesuka. Maneno, Hellen Nyawira, Nationality: Kenyan, Date of Birth: April.

Wanaume wawili wakimbia, mmoja amevalia kaptura nyeusi na shati, shati nyeusi. maneno; Samwel Mushai (right) With His Guide Jean Kipchumba, Nationality Kenyan, Date Of Birth December 26th 1999.

Ni mchana juu kuna mawingu meupe mbingu ni samawati maandishi yasemayo Kwa Jomvu Primary School Administration Block Core Values Faithful, Tolerance, Forgiveness, Humility, Lawfulness, Diligence and Punctuality.

Maneno yaliyoandikwa 'Water is life even drop counts. Please save sources of water; ocean, lakes, rivers, springs, wells, boreholes and rain'.

Ni mchana. Juu kuna mawingu meupe, mbingu samawati. Watu watano waonekana, wanne kati yao wamevalia shati nyeupe, vinyasa kijani.

Ni mchana kuna maandishi katika jumba yasemayo, Miritini Secondary School, two classrooms funded by Jomvu NGCDF FY2014/2015 patron Jomvu CDF, Hon Badi T Bady.

Darasani kuna dawati sita na viti tano. Moja yazo imeanguka chini na mbali zaidi kuna chupa ya maji.